Picha ya jengo la shule, lenye madirisha ya mstatili na milango ya rangi ya buluu. Jengo lina rangi ya njano na kahawia, kuna michoro mbalimbali ya elimu yenye herufi na namba . Kwa mbele kuna nyasi fupi zilizokatwa vizuri na uzio. Kwa nyuma yanaonekana mawingu ya buluu na meupe.

Wanafunzi wa kiume wa ufundi na sanaa wameketi darasani wakiwa wamevalia sare za buluu, wakifanya mafunzo kwa vitendo kwa kupitia utengenezaji wa simu za mkononi.